Chupa moja ambayo ina kifuniko cha rangi nyekundu imefunikwa vizuri ili kuhakikisha usalama wa dawa ambayo iko ndani nje kina karatasi ambayo imeandikwa doctors recipe iron plus .

Watu wawili, wako pamoja hospitalini na mtoto. Watu hawa ni wanawake. Wote wamevaa barakoa. Mmoja ambaye amevaa mavazi ya rangi ya samawati, ni daktari na ambaye ameketi chini ni mzazi wa mtoto.

Watu wanne wako pamoja. Wanawake watatu, mwanaume mmoja ambao wamevaa mavazi ya rangi nyeupe ni madaktari na mwingine ni mgonjwa. Madaktari hawa, wanamsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ili aweze kurejea hali yake ya kawaida.

Watu wawili wako hospitalini daktari na mgonjwa, daktari amevaa mavazi ya rangi ya samawati, mgonjwa ameketi chini. Daktari huyu anamsaidia mgonjwa kufanya mazoezi.

Tembe kumi, aina za kapsuli, ambazo zina rangi ya udhurungi na kipima joto ambacho kina viwango tofauti tofauti, zimewekwa juu ya karatasi ambayo ina rangi nyekundu.

Watu wawili ambao ni wanawake wako pamoja . Mmoja ni daktari ambaye amevaa glovu za rangi nyeupe na barakoa. Ambaye ameketi chini ni mama mjamzito , amefikia wakati wake wa kupata mtoto.

Mtu mmoja ambaye amevaa pete ameshikililia chupa mbili mkononi na sindano moja. Chupa hizi ni za glasi zina maandishi ya rangi nyeusi nje. Anaitumia sindano hii kutoa dawa kutoka kwenye chupa hizi.

Mtu mmoja amebeba chupa mkononi ambayo ina dawa ndani. Chupa hii ni ya glasi ambayo imeandikwa MMR Vaccine . Kwenye chupa hii ameiweka sirinji ambayo ina viwango tofauti tofauti.

Watu zaidi ya watatu, wako kwenye hema. Wawili ni wanawake. Mmoja ni mgonjwa, mwingine ni daktari. Mgonjwa, ameketi chini, daktari anaendelea kumhudumia mgonjwa huyo.

Watu watatu wako pamoja kwenye hema, wawili ni wanaume mmoja ni mwanamke. Wawili wamesimama ambao ni daktari, na mmoja ameketi ambaye ni mgonjwa.

Watu watatu ambao ni wanawake wako pamoja. Wote wameketi chini. Wamevaa mavazi ambayo yanafanana. Kichwani wawili wamefunga vitambaa vya rangi nyeusi mmoja amefunga kitambaa cha rangi nyeupe.

Watu zaidi ya wawili wako pamoja kwenye chumba kimoja kimoja. Watu hawa wamevaa mavazi ya rangi nyeupe na barakoa za rangi ya samawati. Wanaendelea kutengeneza barakoa za rangi ya samawati.

Chupa moja, ambayo ina rangi nyeupe na kifuniko cha rangi nyekundu, lina karatasi nje ambayo ina maandishi ambayo ni Weloita Iron Chelate Fe, Tiredeness and fatigue reduction, red blood cells formation sixty capsules .

Watu wawili wapo pamoja hospitalini; daktari na mgonjwa. Mgonjwa ameketi chini na amevaa barakoa ya rangi ya samawati. Daktari amevaa vazi la rangi nyeupe, anaendelea kumhudumia mgonjwa.

Dawa zimetolewa kwenye pakiti yao na kuwekwa chini, zimepangwa kwenye mistari miwili dawa hizi zina rangi ya kijani kando pakiti yao imeandikwa Risperdal Tablets 4mg.

Watu zaidi ya wanne wako pamoja. Wamevaa mavazi tofauti tofauti. Wote ni wanaume. Watatu wao wamevaa mavazi ya rangi ya samawati na helmet za usalama. Wanaendelea kushughulikia nyumba ambayo imeanguka.

Mwanaume mmoja , ambaye amevaa mavazi ya rangi nyeupe, barakoa ya rangi ya samawati na miwani, ameibeba dawa mkononi ambayo ameitoa kwenye sanduku la pamba.

Chupa nne zimewekwa pamoja chini. Chupa tatu, zina rangi nyeupe na nyingine ina rangi ya udhurungi. Zote, zina maandishi nje, ambayo ni vitamin D3 .

Watu wawili wako pamoja hospitalini watu hawa ni wanawake, mmoja ni daktari mwingine ni mgonjwa, daktari amevaa barakoa ya rangi nyeupe na mavazi ya rangi ya kijivu, ambaye amelala chini ni mgonjwa.

Mtu mmoja ambaye ni mwanamke, ameibeba chupa mkononi chupa hii ni ya rangi ya udhurungi, mnakifuniko cha rangi ya kijani, ina karatasi ambayo imeandikwa " Dr Abdallah Herbal Covid Cure".

Wanaume wawili, wako pamoja, mmoja amepanda pikipiki, na mwingine anaskuma pikipiki, chini, maji yamejaa, kwa vile, mvua imenyesha mingi, kwa ubali, miti ya rangi ya kijani imepandwa.

Mtu mmoja, ambaye ni mwanamke, ako kwenye chumba cha mapokezi. Mwanamke huyo, amevaa shati la rangi nyeupe, ambalo lina mistari ya rangi nyeusi. Nyuma yake, maandishi yameandikwa ambayo ni, Dental care .

Watu watatu wako pamoja hospitalini, madaktari na mgonjwa, ambao wamesimama ni madaktari na ambaye amelala kwenye kitanda ni mgonjwa. Madaktari wamevaa barakoa. Hospitalini kuna mashine, tofauti tofauti.

Watu zaidi ya watano wako pamoja hospitalini, wanaume na wanawake wengi wao n wanawake, mmoja amembeba mtoto, daktari ambaye amevaa mavazi ya rangi ya samawati anaendelea kumhudumia mtoto.

Chupa mbili, zimewekwa chini, ambazo ni za glasi. Chupa hizi zina vifuniko za rangi ya samawati. Zote, zina maandishi nje. Nyuma, karatasi imeandikwa MMR2.

Pakiti moja ambaye ina rangi nyeupe, na rangi ya chungwa imewekwa chini. Pakiti hii ina maandishi nje ambayo ni CBD Pain Cream. Double Strength .

Chupa zaidi ya tano zimewekwa pamoja kwenye meza, chupa hizi zina rangi tofauti tofauti zote zimeandikwa vitamin d 3 zimetolewa dawa ndani na kuwekwa kwenye meza

Watu wawili wako pamoja ambao ni wanawake wote wamevaa barakoa za rangi nyeupe wamevaa mavazi tofauti tofauti wanaichota maji ambayo imejaa kwa boma na kuimwaga nje.

Watu zaidi ya ishirini wako pamoja, wanaume na wanawake. Wote wamevaa mavazi tofauti tofauti, wamekuja kushuhudia mkasa wa ajali ambao umetendeka.

Watu wawili wako pamoja wamevaa mavazi ya rangi nyeupe na barakoa za rangi nyeupe ,wamevaa glovu za rangi ya samawati ,mmoja amebeba pambo ambayo ni ya rangi nyeupe ambayo ina dawa ndani ya rangi ya samawati.

Watu zaidi ya watano, wanaume na wanawake wako pamoja. Wamevaa shati na kofia na glovu za rangi ya samawati na suruali za rangi nyeusi. Wamebeba viti vya rangi nyeupe.

Watu wawili, wako pamoja hospitalini. Mgonjwa na daktari. Daktari amesimama, amevaa glove ya rangi nyeupe. Mgonjwa amelala kwenye kitanda. Amefungua mdomo ili daktari aweze kuona tatizo liko wapi.

Watu zaidi ya kumi wamepanda kwenye mashua tofauti. Watu hawa wamevaa mavazi tofauti tofauti, wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya rangi nyekundu. Wanasafiri kutoka upande mmoja kwenda mwingine.

Watu wawili wako pamoja hospitalini ,watu hawa ni wanawake mmoja ni daktari na mwingine ni mgonjwa. Daktari amesimama na amevaa barakoa ya rangi ya samawati ambaye amelala ni mgonjwa.

Watu wawili wako pamoja hositalini mwanaume na mwanamke. Mwanamke huyu ni mgonjwa na mwanamme huyu ni daktari. Daktari huyu anaitumia mashine ambayo imewekwa kwenye meza ili kupima tatizo la mgonjwa.

Chupa tatu zimewekwa chini na pakiti ,moja imeshikiliwa mkononi ,chupa hizi zina maandishi ya rangi nyeusi ambayo ni 1 single dose 0.5 mls, measles, rubella virus.

Wanafunzi watatu na mwalimu, wako shuleni. Wanafunzi hawa, wamepanga foleni ili, kuteka maji. Mtungi ambao una rangi ya samawati, umeandikwa, we drink clean water, donated by hopecare .

Nyumba ya Manyatta imejengwa ,nyumba hiii imejengwa Kwa nyasi na vitambaa . Kando mtungi wa rangi ya njano umewekwa na miti ambayo imekauka Kwa vile hakuna mvua.

Watu wawili ambao ni wanawake wako pamoja hospitalini, mmoja ni mgonjwa na mwingine ni daktari. Daktari amevaa mavazi ya rangi ya zambarau na mgonjwa ameva shati la rangi nyeusi.

Chupa moja ambayo isiyo na rangi, la kifuniko cha rangi nyeupe, ina kapsuli thelathini ndani. Nje ina karatasi ambayo ina rangi nyeusi, ambayo ina maandishi ambayo ni " Gymnastic Nutrition Sole D, Vitamin D3".

Wanaume wawili ambao wamevaa mavazi tofauti tofauti. Mmoja amebeba fimbo mkononi, wanatembea kwenye jangwa. Nyuma yao ngo'mbe amefariki kwa vile hakuna maji na nyasi ya kula.

Chupa moja ambayo ni ya glasi ina kifuniko cha rangi nyekundu, imefunikwa vizuri ili kuhakikisha usalama wa dawa, nje ina maandishi ambayo ni MMR vaccine , measles, mumps, rubella.

Maji yamefurika kwenye eneo hili kwa vile mvua imenyesha nyingi. Magari zaidi ya mawili yako kwenye maji haya. Kando miti ambayo ina rangi ya kijani imepandwa.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lenye miraba, barakoa ya rangi ya samawati anaendelea kudungwa sindano na daktari kwa vile yeye ni mgonjwa.

Watu wawili ambao ni wanaume wako hospitalini. Mmoja ni daktari ambaye amesimama na amevaa mavazi ya rangi nyeupe. Na ambaye ameketi ni mgonjwa. Daktari anaendelea kumuelezea zaidi mgonjwa juu ya tatizo ambalo ako nalo.

Watu zaidi ya ishirini wako pamoja, wanaume na wanawake. Watu hawa wamekuja pamoja Ili kujifunza zaidi juu ya virusi vya Ukimwi. Karatasi moja kubwa imeandikwa " Kenya HIV and AIDS Business Council. We talk Protection ".

Magari zaidi ya matano yako pamoja barabarani, magari haya yana rangi tofauti tofauti chini maji mengi yako kwa vile mvua imenyesha mingi . Kwa umbali watu zaidi ya wanne wanatembea na wawili wao wakon miavuli.

Chupa moja ambayo ni nyeupe ina karatasi nje ambayo ina rangi ya chungwa , karatasi hii ina maandishi ambayo ni high potency vitamin D3 chupa hii ina kapsuli ndani ambazo zina rangi ya manjano.

Watu wawili wako pamoja, ambao ni wanaume. Watu hawa wamevaa mavazi ya rangi nyeupe. Moja amevaa glovu ya rangi ya kijani na mwingine amevaa glove ya rangi ya njano. Mgongoni amebeba pumpu ambayo ina rangi ya samawati.

Watu wawili wako pamoja hospitalini mwanamme na mwanamke. Mwanamke huyu ni daktari amevaa mavazi ya rangi ya samawati, barakoa ya rangi ya samawati, mwanamme huyu ambaye amelala ni mgonjwa.

Mtu mmoja ambaye ni mwanamme amevaa mavazi ya kazi ya rangi ambayo ni buluu giza, glovu ya rangi ya kijani na kofia ya rangi nyekundu. Ameibeba mashini mkononi ambayo inatoa moshi.

Watu wawili wako pamoja, mwanaume na mwanamke. Mwanamke huyu ni daktari ambaye amevaa mavazi ya rangi ya samawati. Na mwanaume huyu ambaye ameketi chini amevaa barakoa ya rangi ya samawati. Daktari anaendelea kumhudumia.

Watu zaidi ya watatu wako pamoja hospitalini wengine ni madaktari ambao wamevaa mavazi ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati . Ambaye ameketi chini ni mgonjwa anaendelea kupimwa shinikizo la damu.

Wanawake wawili wanatembea pamoja njiani. Wanawake hawa wamevaa mavazi tofauti tofauti. Mmoja, ambaye amevaa barakoa, amebeba kipasa sauti ambacho anatumia kuongea.

Mwanamme mmoja ako kwenye kitanda hospitalini , mwanaume huyu ameumia Kwa kichwa Kwa vile ameekewa bandeji ya rangi nyeupe kichwani , mkononi ameekewa bandeji nyingine.

Watu wanne wako pamoja hospitalini. Wanaume watatu, mwanamke mmoja. Mwanaume mmoja ambaye amevaa mavazi ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati ni daktari. Ambaye ameketi ni mgonjwa.

Watu wawili, wako pamoja hospitalini na mtoto. Daktari na mama ya mtoto. Daktari huyu, amevaa barakoa ya rangi nyeupe na mavazi ya rangi ya samawati na mama ya mtoto, amevaa mavazi ya rangi nyeusi.

Maji imefurika kwa eneo hili kwa vile mvua imenyesha mingi. Nyumba ziko kwenye maji haya ambazo ziko na mabati tofauti. Mbili zina mabati ambayo ni mpya na mbili zina mabati ambayo yamezeeka.

Watu zaidi ya watano wako pamoja kwenye hema wanaume na wanawake wamevikalia viti za plastiki, Wengine ni wagonjwa ambao wamevaa mavazi ya rangi nyeupe ni madaktari.

Watu wawili wako pamoja hospitalini, daktari na mgonjwa, ambaye amesimama ni daktari na amevaa mavazi ya rangi nyeupe na barakoa ya rangi ya samawati na ambaye amelala kitandani ni mgonjwa, daktari anaendelea kumshughulikia mgonjwa huyu.

Chumba kimoja ambapo kinafaamika kwamba msalani imejengwa chumba hiki kina rangi ya njano na rangi ya kijani kimeandikwa 'public toilet' mtu mmoja anaelekea ndani.

Chupa moja ambayo ina rangi nyeupe imefunikwa vizuri ili kuhakikisha ualama wa dawa . Nje ina karatasi ambayo imeandikwa Ibuprofen.

Mtu mmoja ambaye ni mwanaume ,ako kwenye duka la dawa. Mwanaume huyu ni muuzaji wa dawa amevaa mavazi ya rangi nyeupe , ameshikililia dawa ambazo zina rangi ya njano na nyekundu.

Pakiti saba zimewekwa pamoja chini, zote zina rangi tofauti. Zina maandishi tofautitofauti nje ambayo ni magnesium marks, atoresin stress care marks, liver care marks .

Chupa moja ambayo ni ya glasi imefunikwa vizuri ili kuhakikisha usalama wa dawa. Nje ina karatasi ambayo imeandikwa kwa rangi nyeusi. Kando sindano moja ambayo ina viwango tofauti za kupima dawa.

Watu wawili, wako pamoja kwenye nyumba moja. Wamevaa mavazi ya rangi nyeupe. Wamejifunika hadi usoni, ili kuhakikisha usalama wao. Wamebeba pampu ambayo ina rangi ya samawati. Wanapuliza ili kuwa ua wadudu.

Mikono inaoshwa na sabuni. Imetengeneza povu, ili kuhakikisha ya kwamba viini vyote vinaangamizwa, ili mikono ibaki ikiwa misafi.

Kifungo cha dawa kimewekwa chini . Tembe hizi zina rangi ya kijani . Kifungo kina maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyeupe Ibuprofen . Tembe hizi zinatumika kwa watu ambao wana maumivu.

Hospitalini kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa nguo za rangi ya kijani, mwanamke huyu amebeba mtoto mkononi ambaye anaonekana anapendeza mno .

Wanawake wawili na mtoto, wako hospitalini, mwanamke mmoja ambaye amevaa vazi la njano na kofia nyeupe, ni daktari, kwa vile amebeba sindano, na dawa, mwanamke mwingine ambaye amevaa shati nyekundu, ni mama ya mtoto.

Watu zaidi ya watano wamekusanyika pamoja kushuhudia mkasa umefanyika wa maji, maji haya yameharibu lami na mashamba ya watu ambao wako hapo karibu.

Nyumba imejengwa na mbao na mabati ,ndani chupa za aina tofauti tofauti zimewekwa pale . Chupa hizi zina dawa ndani ambayo inatibu magonjwa tofauti tofauti.

Watu wanne wanatembea na mmoja amesimama. Ambaye amesimama amevaa barakoa ya rangi ya samawati na glavu ya rangi nyeupe; ameibeba mkononi pakiti ya glavu.

Chupa mabayo ni ya glasi na sindano moja zimeshikiliwa mkononi na mtu ambaye amevaa glovu za rangi ya samawati. Chupa hii imeandikwa MMR vaccine.

Watu zaidi ya wanne, wamekusanyika pamoja katika hospitali. Mmoja wao ni daktari mwanamke, ambaye amevaa mavazi meupe. Anampatia mtoto chanjo.

Watu zaidi ya kumi wako pamoja, wanaume na wanawake. Kando kuna nyumba ya rangi nyeupe ambayo ina mlango wa rangi ya samawati. Chini mifereji ya maji na mitungi ambayo inabeba maji.

Mtu mmoja ambaye ni mwanaume amesimama njiani. Anayaangalia maandishi ambayo yako kwenye karatasi nyeupe, imeshikikiliwa na miti. Maandishi haya Yana rangi nyekundu.

Watu zaidi ya ishirini wako pamoja wamepanga foleni. Wamevaa mavazi tofauti tofauti . Wote wamepanga foleni ili kuhudumiwa na daktari ambaye anaendelea kuhudumia mgonjwa.

Watu wawili, wako pamoja. Watu hawa ni wanaume, ambao ni wazima moto. Wamezibeba pump mkononi ambazo, wanaendelea kuzima moto nazo. Mgongoni wamezibeba begi zao.

Watu zaidi ya kumi wako kwenye chumba kimoja, wamevaa nguo taofauti tofauti, wanawake na wanaume, wengine wamevaa mavazi meupe ambao ni madaktari.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa mavazi tofauti ako shambani anawakimbisha nzige ambao wameivamia mimea yake, chini kuna mimea ya rangi ya kijani.

Mtu mmoja ambaye ni mwanaume, amevaa mavazi ya rangi nyeupe na glove za rangi ya njano. Ameibeba pampu mgongoni amabyo ina rangi ya kijani na vifuniko za rangi ya samawati. Anainyuyuzia mimea dawa.

Hospitalini kuna wanawake wawili ambao ni madaktari, wanawake hawa wamevaa mashati ya rangi nyeupe. Mashine tofauti tofauti ziko hospitalini. Wanawasaidia watoto ambao ni wachanga ili wawe na afya njema.

Mtu mmoja ambaye ni mwanamme ameketi kwenye ofisi yake, mtu huyu ni daktari, daktari huyu amevaa mavazi ya rangi nyeupe na glovu za rangi nyeupe, hospitalini kuna mashine ya aina tofauti tofauti.

Watu wawili ambao ni wanawake wako pamoja na mtoto, watu hawa wako hospitalini moja ni daktari mwengine ni mama ya mtoto, ambaye amesimama ni daktari, amevaa mavazi ya rangi nyeupe.

Watu wawili wako pamoja hospitalini, watu hawa ni wanawake, mmoja ni daktari mwingine ni mgonjwa, daktari amevaa barakoa ya rangi ya samawati na mavazi ya rangi nyekundu, mgonjwa amevaa mavazi ya rangi nyeusi.

Watu sita wako pamoja. Wanaume watano, mwanamke mmoja. Wote hawa, wamevaa barakoa. Wanne wamevaa barakoa ya rangi ya samawati na wawili wamevaa barakoa ya rangi nyeusi. Wameshikililia karatasi mkononi.

Mtu mmoja ambaye ni mwanaume ako shambani, amevaa mavazi ya rangi nyeupe, ameibeba pampu mkononi ambayo ina rangi ya njano, shambani kuna mimea ambayo ina rangi ya kijani ambayo inanyunyuziwa dawa.

Mwanamke mmoja, ambaye ni daktari, amevaa kifuniko cha nywele, ambacho ni cha rangi, ni ya samawati, amevaa miwani ,mwanamke huyu, amembeba mtoto mkononi.

Pakiti na chupa zimewekwa pamoja. Zote zina rangi nyeupe. zina maandishi nje ambayo ni azithromycin for oral suspension USP 200mg per 5ml

Watu wawili, mgonjwa na daktari, wako hospitalini. Daktari amevaa glovu za rangi nyeupe na mavazi ya rangi ya njano. Amemshika mgonjwa mikono kwa vile amegonjeka kwenye mikono.

Watu wawili ambao ni wanawake wako pamoja hospitalini na mtoto , wanawake hawa ni madaktari wamevaa barakoa za rangi ya samawati wanamhudumia mtoto mchanga.

Watu zaidi ya watano, ambao wamevaa mavazi tofauti tofauti, wako pamoja kwenye foleni. Watu hawa, wamepanga foleni, ili waweze kuhudumiwa na daktari ambaye anaendelea kumshughulikia mgonjwa.

Chupa moja imebebwa mkononi ya mtu ambaye amevaa glovu za rangi ya kijani . Chupa hii imefunikwa vizuri ili kuhakikisha usalama wa dawa, ina maandishi meusi ambayo ni yellow fever vaccine , kando kuna sindano moja.

Watu watatu wako hospitalini, wawili ni madaktari na mmoja ni mgonjwa. Wawili hao ambao ni madaktari wamevaa barakoa na glavu.

Watu watatu wako hospitalini wawili ni madaktari na mmoja ni mgonjwa hospitalini kuna mashine za aina tofauti, mwanamke huyo amevaa vazi la rangi nyeupe na mwanaume huyo amevaa vazi la rangi ya kijani.

Watu zaidi ya kumi, wanatembea kando ya barabara. Kuna magari ambayo yanapita kando yao. Gari moja ambalo ni ambulensi, na magari mengine ambayo yamewabeba abiria.

Chupa moja ambayo ni ya glasi imefunikwa vizuri ili kuhakikisha usafi. Ina karatasi ambayo imeandikwa polio vaccine, injection only, 10ml . Kando yake kuna sindano moja.

Watu zaidi ya watano, wako kwa pamoja hospitalini. Wanaume na wanawake. Wengine ni madaktari ,wengine ni wagonjwa. Madaktari hao, wamevaa barakoa za rangi ya samawati na mavazi ambayo yana rangi ya njano.

Chupa tisa na sindano moja. Sindano hii, inaonyesha viwango tofauti tofauti za kupima kiwango cha dawa. Chupa tatu, zina rangi nyeupe, ilhali chupa sita ni za glasi.

Wanaume wawili ambao ni madaktari wamevaa mavazi yao ya udaktari na barakoa za. Mmoja amevaa miwani . Wanamshughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye hospitali hiyo.

Mkebe mdogo ambao Una rangi nyeupe na kifuniko cha rangi nyeupe. Kuna karatasi nje ambayo ina maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyeupe. Maandishi haya yanaeleza zaidi juu ya dawa ambayo iko ndani.

Pakiti moja ambayo ni ya dawa ina rangi nyeupe na rangi ya samawati ,ina maandishi ambayo yameandikwa Kwa rangi ya samawati na nyekundu. Maandishi haya yameandikwa Kwa herufi kubwa na ndogo , maandishi haya ni Azomax 500 azytromycyne.

Watu zaidi ya watatu wako pamoja. Mmoja ni polisi wengine ni wanawake. Wote wamevaa barakoa, wawili wamevaa barakoa ya rangi ya samawati na mwengine amevaa barakoa ya rangi nyeusi.

Watu zaidi ya kumi wamekusanyika kushuhudia mkasa wa moto ambao umefanyika. Moto unaonekana umeenea mahali kubwa. Kuna gari ambalo limeandikwa danger petrol .

Mwanaume mmoja ambaye amevaa mavazi ya rangi nyeupe na kofia, amebeba pampu ambayo iko na dawa. Dawa hii anamwagilia mimea ya mchele Ili ilweze kumea na afya nzuri.

Pakiti moja, yenye rangi ya waridi na nyeupe, ina tembe sitini ndani, pakiti hii inaonyesha jinsi ya kutumia dawa pia, dawa hizi zinatumika kuongeza damu kwa mwili.

Chupa moja ambayo ni ya glasi ina ufuniko wa rangi nyeusi, chupa hii ina maandishi nje ambayo ni ya rangi nyeusi, maandishi haya yanatumika kueleza zaidi juu ya dawa iko ndani.

Watu watatu wako hospitalini, wanaume wawili mwanamke mmoja. Wanaume hawa ni madaktari wamevaa barakoa na miwani. Mwanamke huyu amelala kitandani anasaidiwa kutolewa meno na madaktari hawa.

Watu wawili wako pamoja hospitalini daktari na mgonjwa. Daktari amevaa vazi la rangi ya njano ameibeba sindano mkononi ambayo anaendelea kumdunga mgonjwa. Mgonjwa ameketi chini kwenye kiti cha plastiki.

Watu zaidi ya ishirini wako pamoja, wanaume na wanawake. Watu hawa wamebeba mikono juu, wamevaa barakoa za rangi ya samawati. Wamevikalia viti ambavyo ni vya plastiki.

Mwanamke mmoja ako hospitalini. Hospitali hii ina kuta za rangi nyeupe na milango ya rangi ya kijani. Mwanamke huyu amevaa mavazi ya rangi ya samawati. Amembeba mtoto mkononi. Amevaa glovu kwa vile yeye ni daktari.

Watu wawili wako pamoja, daktari, na mwanamke, wote wamevaa barakoa za rangi ya samawati, mwanamke huyu, amevaa miwani, daktari ameibeba sindano mkononi, ambayo, anataka kumdunga mama huyu.

Watu zaidi ya watano wako hospitalini . Watu hawa ni madaktari wa upasuaji. Wamezivaa barakoa za rangi ya samawati na nguo za rangi ya samawati. Watu hawa wanataka kufanya upasuaji kwa mgonjwa.

Watu zaidi ya watano, wako pamoja. Wanaume na wanawake. Wengi wao wamebeba karatasi ambazo zimeandikwa. Chini, kuna pedi ambazo wanazipeana.

Mtu mmoja ambaye ni mwanaume amevaa mavazi ya rangi ya samawati na glovu za rangi nyeupe mkononi. Amejifunika vizuri hadi usoni ili aweze kuhakikisha usalama wake. Ameibeba mitungi miwili ambayo ina alama ya hatari.

Watu zaidi ya watano wako pamoja. Watu hawa ni wanaume na wanawake. Wamevaa mavazi ya rangi nyeupe, wamezibeba simu mikononi. Nyuma Yao, miti ya rangi ya kijani imepandwa.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa barakoa anajiosha mikono yake kwa maji ambayo iko kwenye mtungi, kando yake kuna mtoto mmoja ambaye anamwangalia jinsi ambavyo anavyoosha mikono yake.

Watu wawili wamepiga magoti chini mwanaume na mwanake. Mwanamke huyu ni daktari, amabye anamfanyisha mazoezi mwanaume huyu, ili aweze kurejea hali yake ya kawaida.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke wako hospitalini. Daktari amevaa mavazi ya rangi nyeupe na mgonjwa amevaa mavazi meusi. Daktari huyu ni wa macho kwa vile anayatazama macho ya mgonjwa huyu.

Chupa na pakiti zimewekwa pamoja kwenye meza, zote zina rangi ya njano na rangi nyeupe, zina maandishi nje ambayo ni your logo analgesic drugs .

Watu wawili, ambao ni wanawake, wako pamoja na mtoto hospitalini. Mwanamke ambaye amevaa miwani ni daktari na mwingine ambaye amevaa buibui ni mgonjwa. Daktari huyu, anamdunga sindano mtoto.

Watu wawili wako pamoja hospitalini, mwanaume na msichana. Mwanaume huyu ni daktari, msichana huyu ni mgonjwa. Daktari amevaa mavazi ya rangi nyeupe.

Pakiti moja ambayo ina rangi nyeupe. Pakiti hii ni ya dawa. Ina maandishi nje ambayo ni core supplements pack planey3 . Kando dawa zingine zimetolewa kwenye karatasi yao zikawekwa chini.

Chupa moja ambayo ni ya rangi nyeupe ina tembe mia moja ndani na karatasi ya rangi ya samawati na nyeupe, ina maandishi ambayo yameandikwa vitamin D 1000 IU.

Watu wawili wako pamoja mwanamme na mwanamke. Mwanamme huyu ni daktari amevaa barakoa na vazi la rangi nyeupe. Mwana mke huyu ni mgonjwa ambaye anahudumiwa.

Mwanume mmoja ameshikililia chuma ambayo inamsaidia kutembea, nyuma yake kuna chumba ambacho kina milango mitatu, chuma hiki kinafahamika kwamba msalani, kando yake kuna mimea tofauti.

Chupa ambayo ina rangi nyeupe ina maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyeusi. Maandishi haya ni date na maandishi mengine ni pills for sex .

Chupa moja ya glasi yenye kifuniko cha rangi ya samawati, ina maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyeusi. Ndani kuna dawa ambayo ni ya rangi nyeupe. Kando kuna sindano ambayo ina viwango tofauti .

Pakiti tatu ambazo ni za dawa zimewekwa pamoja chini ,pakiti hizi zina rangi nyeupe na rangi ya njano zote zina maandishi nje. Kuna dawa ambayo imewekwa chini ambayo ina chupa ya rangi nyeusi.

Kwenye friji kuna chupa nne ambazo ni za plastiki. Chupa hizi zimewekwa maji ndani ili zikatengeneze barafu. Chupa zingine ambazo ni za glasi zina dawa ndani ambazo zinafaa kuwekwa kwa friji.

Watu zaidi ya watano wako pamoja kutega maji, mbele yao nyumba ambayo ina rangi nyeupe na samawati . Chini vibuyu aina ya rangi tofauti tofauti, kuna mwanaume ambaye anatembea kuelekea Kwa hiyo maji.

Watu watatu wako pamoja hospitalini, mwanaume mmoja na wanawake wawili. Mwanaume na mwanamke ambao wamevaa barakoa ni madaktari ilhali mwanamke huyu ambaye amelala ni mgonjwa.

Wanawake wawili ,wako pamoja. Mwanamke mmoja, ambaye ni mjamzito, amelala chini, huku mwingine, ambaye ni daktari, akimshughulikia ili kusikia kama mtoto ako sawa.

Watu wawili ambao ni wanawake wako hospitalini, mmoja ni mgonjwa mwingine ni daktari, wote wamevaa barakoa za rangi ya samawati, mwanamke huyu ambaye ni daktari anamdunga

Chupa tatu zimewekwa pamoja, chupa mbili ziko na vifuniko za rangi nyeupe na moja inakifuniko cha rangi ya jano, zote zimewekwa dawa ndani, kando sabuni ambayo imeandikwa powerful soap iko pale.

Mikebe ambayo ni ya plastiki ina vifuniko tofauti tofauti. Ndani, dawa imewekwa pale. Kando kuna miti midogo ambayo imekatwa na kuwekwa chini.

Chupa zaidi ya tano zimewekwa pamoja. Chupa hizi zimefunikwa. Ndani kuna dawa tofautitofauti. Kando kuna maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyekundu.

Wanaume zaidi ya wawili wamesimama kando ya mto. Mwanamme mmoja anawasaidia kuvuka mto kwenda upande mwingine. Kando kuna nyasi na miti ambayo ina rangi ya kijani.

Chupa tatu zimewekwa pamoja , moja ina kifunicho cha rangi ya njano mbili zina vifuniko vya rangi nyeupe zote zinasaidia kwa uokoaji wa mifupa. Moja imeandikwa nature made calcium ingine pure calcium na ingine my kind .

Mtu mmoja ambaye ni mwanaume amevaa mavazi ya rangi tofauti tofauti. Nje amevaa vazi la rangi ya njano. Amebeba mkebe mmoja wa rangi ya samawati. Anatembea kwa maji ambayo yana nyasi ndani.

Chupa nne ambazo ni za glasi zimeandikwa Measles Vaccine zimewekwa juu ya meza, kando kuna sindano tatu, kando chupa zingine ambazo zina vifuniko za rangi ya njano na samawati.

Chupa moja ambayo ni ya gilasi imefunikwa na kifuniko cha rangi ya njano. Ina karatasi nje ambayo imeandikwa MMR Measles Rubela Vaccine 20ml Kando, sindano moja imewekwa.

Wanaume wawili, na mwanamke mmoja, mwanaume mmoja ameketi chini, kwa kuwa yeye ni mgonjwa, anaudumiwa na mwanamke huyo, nyuma yao, kuna vitambaa, viwili, moja ya rangi nyeupe, na ingine ya rangi ya samawati.

Watu wawili wako pamoja, mwanamke na mtoto wamezibaba kuni, wanatembea kwenye maji. Maji haya yako mengi kwa vile mvua imenyesha nyingi. Kando kuna nyumba ambazo ni za mabati.

Watu wawili ambao ni wanaume wako pamoja hospitalini . Mwanaume mmoja ni daktari , amevaa barakoa ya rangi ya samawati . Ambaye ameketi chini ni mgonjwa ambaye anashughulikiwa.

Watu wawili, mwanamke na mwanamme wako pamoja hositalini na mtoto. Mwanaume amevaa shati ya rangi nyeusi na amembeba mtoto mkononi. Mwanamke huyu ni mama ya mtoto.

Watu zaidi ya watano wako pamoja hospitalini wengi wao ni wanawake na watoto, mwanamke ambaye amevaa mavazi meupe ni daktari anamdunga mtoto mmoja sindano.

Madaktari zaidi ya watano, ambao ni wapasuaji wamevaa barakoa na nguo zao za upasuaji, wana mhudumia mgonjwa ambaye anaitaji kufanya oparesheni.

Chupa zaidi ya kumi zimewekwa chini. Chupa hizi zina vifuniko. Ziko na dawa ndani tofauti tofauti. Kando kuna ubao mmoja ambao umeandikwa Dr. Mduba, tiba ya magonjwa na nambari yake na anatibu nini.

Mwanamke na mtoto wamevaa barakoa. Mwanamke huyu anamimina sabuni kwa mikono ya mtoto hili aweze akaosha mikono na kuangamiza viini ambavyo vinaweza kumdhuru.

Watu wawili wako pamoja hospitalini na mtoto; mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Mwanaume huyu ni daktari, ambaye amevaa mavazi ya rangi ya samawati. Mwanamke huyu ni mama ya mtoto.

Watu wawili wako pamoja kwenye hospitali daktari na mgonjwa , daktari huyu amevaa barakoa na glafu mkononi anamshughulikia mgonjwa ambaye ana tatizo la jino.

Watu wawili ambao ni wanawake wako pamoja hospitalini. Mwanamke mmoja ni daktari ambaye amevaa mavazi ya rangi nyeupe. Mwingine, ni mgonjwa ambaye amevaa mavazi ya rangi nyeusi.

Chupa ambayo ina rangi nyeupe imefunikwa vizuri ili kuhakikisha usalama wa dawa. Kifuniko hicho kina karatasi nje ambayo imeandikwa Security seal . Pia ina karatasi ambayo ni ya kijani imeandikwa HJN.

Mwanaume mmoja ako kwenye shamba ambalo lina rangi ya kijani. Shamba hili, limevamiwa na wadudu ambao wanafahamika kama nzige.

Watu wawili wako pamoja watu hawa ni wanawake wako pamoja hospitalini mgonjwa amevaa vazi ya rangi ya njano na daktari amevaa vazi la rangi nyeupe.

Watu wawili wako hospitalini, mwanamme na mwanamke. Wote wamevaa barakoa. Mwanamke huyu ni daktari, mwanamme huyu ni mgonjwa. Mwanamke huyu anamdunga sindano.

Watu zaidi ya watano wako pamoja hospitalini. Watu hawa ni wanaume na wanawake. Wengine ni madaktari ambao wamevaa mavazi ya rangi ya samawati na wengine ni wagonjwa.

Watu zaidi ya ishirini wako pamoja, watu hawa ni wanaume na wanawake . Wamevaa mavazi tofauti tofauti wanaongalia miti ambayo imeporomoka Kwa vile kumekuwaa na mvua mingi.

Chupa moja, ambayo ni ya glasi, imesimamishwa. Chupa hii, iko na kifuniko cha rangi ya samawati na ina dawa ndani. Nje, ina karatasi ambayo ina maandishi ambayo ni MMRVAX PRO.

Watu zaidi ya watano ako pamoja wamevaa barakoa za rangi ya samawati, mmoja wao akiwa amevaa barakoa ya rangi nyeusi. Wengine wameketi na wengine wamesimama.

Pakiti moja ambayo ina rangi nyeupe ina maandishi nje ambayo imeandikwa kwa rangi nyeusi ,maandishi haya ni Cholecalciferal capsule super D3 6,000 IU .

Watu wawili wako hospitalini , mwanamme na mwanamke . Mwanamke huyo ni daktari amevaa mavazi ya samawati na barakoa , mwanaume huyo ni mgonjwa amevaa miwani.

Watu watatu wako hosiptalini, wawili ni madaktari na mmoja ni mgonjwa . Madaktari hawa wamevas barakoa wa rangi ya samawati moja amevaa miwani na wamevaa mavazi ya rangi ya samawati.

Mwanaume mmoja ako hospitalini, mwanaume huyu, amevaa vazi la rangi nyeupe, na barakoa ya rangi nyeupe, kando yake, kuna dawa za aina tofauti.

Pakiti moja ambayo ni nyeupe ina maandishi nje ambayo yameandikwa Kwa rangi nyeusi azytromycyne tablet Iv 500mg, pakiti hii ina tembe hamsini Kando tembe zingine zimetolewa kwenye pakiti hiyo.

Wanawake wawili daktari na mgonjwa wako pamoja. Daktari huyu amevaa mavazi ya rangi ya samawati na rangi nyeupe. Amemtembelea mwanamke huyu kwa nyumba yake. Nyuma yao kuna nguo za rangi aina tofauti tofauti.

Chupa nne ambazo ni za glasi, zina maandishi ya rangi ya samawati. Maandishi haya ni, single dose zero point five ml, Measles, Rubella vaccine . Kando sindano mbili na chupa zenye vifuniko za rangi ya njano na samawati.

Chupa zaidi ya kumi zimewekwa pamoja, zina rangi tofauti tofauti nyeupe na zingine zina vifuniko za rangi ya samawati, zimewekwa juu ya meza ambayo ina rangi nyekundu.

Wanawake watatu na watoto wawili, wako hospitalini. Wanawake wawili ambao wamevaa mavazi ya rangi nyeupe, ni madaktari. Mwanamke mmoja ni mzazi wa watoto hao wawili.

Hosipitalini. Kuna watu wawili, mmoja amelala, mwingine amesimama. Ambaye amesimama ni daktari. Amevaa mavazi ya rangi ya kijani. Amevaa miwani na glove za rangi nyeupe. Ambaye amelala, ni mgonjwa.

Watu wawili mwanaume na mwanamke mwanaume huyu amevaa nguo nyeupe mwanamke amevaa nguo nyeusi na nyekundu, mwanaume huyu ni daktari na mwanamke ni mgonjwa daktari anamfanyia matibabu ya sikio.

Chupa moja ambayo iko na kifuniko cha rangi nyeupe. Ndani imewekwa dawa. Nje ina karatasi ambayo ina rangi ya kijani na nyeupe. Karatasi hii ina maandishi ambayo ni HPROX.

Mwanaume mmoja kao hospitalini kwenye chumba kimoja, chumba hiki kina mashine ambazo zinawasaidia watoto wadogo ambao hawajafikia wakati wao wa kuzaliwa kupumua vizuri.

Chupa mbili, zenye rangi nyeupe, moja ina kifuniko ya rangi nyekundu na nyingine rangi nyeupe, zimebebwa mkononi. Kando yake, kuna karatasi ambayo imeandikwa jina ya kliniki, na ndani kuna tembe mbili.

Wanawake wawili na mtoto, mwanamke mmoja ni daktari ambaye amevaa nguo nyeupe na nyekundu pia amevaa miwani mwanamke mwingine ni mzazi ambaye amebeba mtoto wake. Daktari huyu anampa mtoto chanjo.

Watu wawili wako hospitalini mwanaume na mwanamke, mwanamke huyu ni daktari, mwanaume huyu ni mgonjwa, wote wana barakoa za rangi ya samawati, daktari anaendelea kumhudumia mgonjwa.

Mtu mmoja ambaye ni daktari amevaa barakoa ya rangi ya samawati na miwani, amevaa vazi ambalo lina rangi nyeupe, mkononi amebeba chupa moja ambayo ni ya glasi na sindano.

Watu wawili wako hospitalini mwanamke na mwanaume , mwanamke huyu ni daktari amevaa mavazi ya rangi ya samawati na barakoa . Mwanaume huyu ni mgonjwa amelazwa kwenye kitanda huku amevaa miwani.

Pakiti moja ya dawa ambayo ina rangi nyeupe imewekwa chini. Pakiti hii ina maandishi nje ambayo ni ya rangi nyeusi na rangi nyekundu. Maandishi haya ni Azithromycin Tablets IP 500mg AZICIP-500 . Chini, tembe zimetolewa na kuwekwa chini.

Watu zaidi ya watatu wako pamoja, wanawake wawili na mwanamume mmoja. Wote wamevaa barakoa, wawili wamevaa barakoa ya rangi ya samawati, mmoja amevaa barakoa ya rangi nyeusi. Wanawake hawa, wamevaa mavazi ya rangi nyeupe.

Watu wanne wako pamoja hospitalini. Watu hawa ni wanawake, watatu ni madaktari ambao wamevaa mashati ya rangi nyeupe, ambaye amekaa ni mgonjwa amevaa shati ya rangi nyeusi na kitambaa cha rangi ya samawati.

Chupa nne za madawa zimewekwa pamoja chupa hizi zina maandishi tofautitofauti chini vifuniko nne zimewekwa na dawa kifuniko kimoja kina dawa ya rangi nyekundu na zingine dawa ya rangi nyeupe.

Watu wawili wamesimama mwingine ameketi, ambaye amesimama ni daktari, ambaye ameketi ni mgonjwa, daktari huyu amevaa barakoa ya rangi ya samawati anaendelea kumhudumia mgonjwa ambaye ameketi.

Chupa moja amabyo ni ya rangi nyeupe imewekwa chini. Chupa hii imefunikwa vizuri Ili kuhakikisha usalama wa dawa. Nje ina karatasi ya rangi ya kijani ambayo imeandikwa "Ngiri sugu for hernia".

Watu watano, wako pamoja na mtoto. Watu hawa watano wamevaa barakoa. Mwanamke mmoja ambaye ni daktari anampatia mtoto, huyo mdogo chanjo ya measles .

Vitanda zimepangwa pamoja hospitalini kwa mistari. Vitanda hizi ni za chuma. Zimetandikwa vitambaa ambazo ni za rangi nyeupe. Kwa umbali, mtu ambaye amevaa mavazi ya rangi nyeupe amesimama.

Mwanamke huyu ako hospitalini, hospitali hii ina mshine tofauti tofauti, mwanamke huyu ni mzazi ambaye anamwangalia mtoto wake ambaye ako kwenye mashine hii.

Chupa nane, sindano moja na barakoa moja Iko pamoja, chupa hizi ni za glasi, sindano hii ina viwango tofauti tofauti za kupimia dawa.

Watu wawili wako pamoja. Watu hawa ni wanaume. Wamevaamavazi tofauti tofauti. Kando yao, chupa ambazo zimefunikwa zimewekwa pale. Chupa hizi ziko na dawa ndani. Juu mapambo yamewekwa pale.

Mwanaume ameketi chini, amevalia nguo nyeusi, amekitandaza kitambaa cha rangi nyekundu na nyeusi huku amefungua kitabu ambacho kinampa maelekezo jinsi ambavyo ya kutumia hayo madawa.

Chupa ya rangi nyeupe ina maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyeusi maandishi haya ni date na ranbery pills for UTI

Mtu mmoja amevaa mavazi ya rangi nyeupe na nyekundu amejifunga hadi usoni ili kuhakikisha usalama wake. Chini kuna vibuyu ambazo zina kemikali kali. Kando kuna pakiti ambazo ni za kubebea dawa hizo.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa mavazi ya kijani na nyeupe amefunga kilemba kichwani huku akinawa mikono anaonekana akona furaha sana nyuma yake kuna kikombe ambacho kimewekwa pale.

Wanawake wawili, ambao wamevaa shati ya rangi nyeupe wako mbele ya darasa, wanawafunza watoto wasichana jinsi ambavyo wanastahili kuvaa pedi za usafi, nyuma yao kuna ubao ambao una rangi nyeusi.

Chupa tofauti tofauti za madawa zimewekwa mezani. Chupa hizi zina vifuniko za rangi tofauti. Rangi hizi ni kijani, samawati na nyeupe. Kando dawa zingine ambazo zimetolewa kwenye pakiti zao zimewekwa chini.

Chupa sita zimepangwa kwenye foleni zina rangi nyeupe zimefunikwa vizuri ili kuhakikisha usalama wa dawa, chupa hizi zimeandikwa jina ya kliniki ambayo ni Zephaniah Life Herbal clinic.

Watu watatu wako pamoja hospitalini, wawili ni madaktari ambao wamevaa barakoa ya rangi ya samawati. Mmoja ambaye ni mwanaume amevaa vazi ya rangi ya samawati na mwanamke amevaa vazi ya rangi nyeupe.

Pedi za usafi zimewekwa chini juu ya meza, pedi hizi zina rangi ya samawati, nyeupe na rangi ya waridi, zimeandikwa jina ambalo ni sanitary pads mtu mmoja amewekelelea mikono juu.

Watu wawili mwanaume na mwanamke, mwanaume huyu ni daktari, mwanamke huyu ni mgonjwa, daktari ameibeba sindano mkononi ambayo atamdunga huyu mwanamke.

Watu zaidi ya wanne ambao ni wanaume wanatembea. Chini maji mengi yamefurika. Kando kuna gari ambalo ni kubwa limeanguka chini kwa kuwa maji yalikuwa mengi.

Watu watatu wako hospitalini mwanamme mmoja na wanawake wawili, mwanamme na mwanamke ambao wamevaa barakoa ni madaktari ilhali mwanamke mmoja ambaye amelala chini ni mgonjwa.

Mwanamke na mtoto wako hospitalini, mwanamke amejifungua mtoto ambaye amembeba mkononi .Mtoto huyu amefungwa kitambaa cha rangi nyeupe na mwanamke amevaa vazi la rangi ya samawati.

Watu wanne wako hospitalini watatu ni madaktari mmoja ni mgonjwa, madaktari hawo wamevaa barakoa za rangi ya samawati na mavazi ya rangi ya samawati naye amelala chini ni mgonjwa.